Chupa ikiwa na picha ya mbwa upande wa mbele ikiashiria dawa maalum kwaajili ya matibabu ya wanyama hasa mbwa katika huduma za mifugo au vituo vya tiba vya wanyama mbalimbali.

Kasha pamoja na kopo yenye picha ya kuku linalotumika kuhifadhia dawa maalumu, kwa ajili ya matibabu ya mifugo hiyo ikiwa na maelezo sahihi ya kutosha, yanayomfanya mkulima au mfugaji kutoa huduma kwa utaalamu zaidi na hivyo kutoathiri afya ya mifugo yake.

Duka la kisasa linalo onekana likiwa na kabati kubwa lililo pangwa kwa mpangilio, ndani yake kuna dawa mbalimbali za wanyama pamoja na pembejeo za mifugo tayari kuhudumia wateja wanaohitaji kwa ajili ya matumizi ya mifugo na kilimo.

Viroba vitatu vya ukubwa tofautitofauti vikitumika kuhifadhia samadi kwa ajili ya mazao ya viazi na vitunguu ikiwa ni sehemu ya kuimarisha ufanisi katika uzalishaji wa mazao kwa kutumia pembejeo hizo za kilimo zinazoleta mafanikio yenye tija.

Kichupa kidogo chenye picha ya ng'ombe, kinachotumika kuhifadhia dawa kwa ajili ya matibabu ya mnyama huyo husika, kikiwa na maelezo ya kina kwa ajili ya kumsaidia mfugaji, kujua ni njia gani sahihi za kutoa huduma kwa ajili ya ustawi wa mifugo yake.

Mwanamke na mwanaume waliopo katika duka la pembejeo pamoja na dawa za wanyama, wakiwa wamezungukwa na viroba mbalimbali vyenye pembejeo ikiwemo samadi. Lakini pia rafu zilizojaa vyupa vyenye dawa za wanyama, wakiwa katika kushawishiana umuhimu kwa matumizi ya dawa hizo pamoja na pembejeo katika uzalishaji.

Kasha la dawa lenye picha za mbuzi na ng'ombe likiwa na alama zinazoonesha kuwa dawa hiyo ni kwa ajili ya kuwalinda na kuwahudumia wanyama hao kwa afya bora nakuzuia magonjwa mbalimbali.

Wakulima waliovaa mavazi ya kazi wakichota mbolea, ikiwa ni sehemu ya kufanya maandalizi muhimu ya kuimarisha rutuba ya udongo, ili kuongeza uzalishaji wa mazao, mbolea husaidia mimea kukua kwa afya na kupata virutubisho vya kutosha.

Pilipili hoho zilizoiva vizuri zimekusanywa na kupangwa ndani ya matenga tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa, hatua inayodhihirisha umuhimu wa zao hili la biashara ambalo huongeza kipato kwa wakulima na kuchangia maendeleo ya kiuchumi vijijini na mjini.

Wakulima wamekusanya ndizi zilizokomaa vizuri, na kuzipanga kwa mpangilio unaovutia. Hatua inayowezesha usafirishaji rahisi na kuuza kwa bei nzuri sokoni. Jambo linaloongeza kipato na kuendeleza ustawi wa maisha yao, kupitia kilimo cha biashara.

Wakulima wamevuna mahindi shambani, wakikusanya mazao yaliyoiva tayari kwa usindikaji au matumizi mbalimbali, jambo ambalo linaonyesha mafanikio katika uzalishaji wa mazao ya biashara na kukuza uchumi wa famiilia pamoja na taifa kwa ujumla.

Shamba kubwa la mapapai likiwa na miti yenye matunda yaliyokomaa, yaliyopandwa kwa mfumo wa kisasa na hivyo kuleta mafanikio yenye tija katika zao la biashara. Wakulima wakisubiria kuvuna na kwenda kuweka sokoni kwa ajili ya mauzo yatakayo waletea mafanikio.

Shamba lenye migomba iliyomea na kustawi vizuri, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa kilimo cha biashara, chenye faida kubwa katika jamii. Na hivyo wakulima wakisubiri mazao hayo kukomaa na kuvunwa, kwa ajili ya kuingia sokoni kwa mauzo.

Wakulima waliovuna mazao ya koroti, wanaziweka kwenye viroba maalumu kwa ajili ya kuhifadhi na kusafirisha. Mazao haya yana thamani kubwa kiuchumi na kuchangia kukuza kipato cha wakulima kupitia biashara ya kuuza karoti sokoni na katika masoko mbalimbali.

Mkulima aliyesimama pembeni ya shamba la mahindi lenye miche iliyostawi kwa aina yake katika udongo wenye rutuba, akikagua mazao hayo na kuyafuatilia kwa kina ili kuhakikisha yanaendelea vizuri, kwa ajili ya kuvunwa na kuwekwa katika soko la biashara.

Shamba kubwa lenye miti ya mipapai lenye matunda yaliyokomaa likiwa limepandwa kwa mpangilio maalumu unaowezesha mkulima kupata faida katika mavuno yake, kwani mfumo huo huleta mafanikio yenye tija na mazao yaliyo bora katika soko la biashara.

Wakulima waliokaa katika eneo la wazi wakichambua kahawa walizovuna kwa umakini mkubwa, wakitoa majani na vijiti ili kuhakikisha mazao safi na bora kwa ajili ya usindikaji na kuuza katika soko la biashara.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba dogo lenye miche ya migomba anaandaa mazao hayo ili yakue kwa ajili ya kuvuna ndizi zilizokomaa na kuwekwa sokoni kama zao la biashara, na hivyo kujiongezea kipato chake kiuchumi kwa familia au kwa jamii kiujumla.

Wakulima wamesimama shambani wakichimbua viazi vilivyokomaa wakiviweka kwa utaratibu kwenye magunia. Huku baadhi yao wakiwa wameinama wakitenganiaha viazi bora kwa ajili ya kuuza kama zao la biashara.

Shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba likiwa limepandwa mazao ya biashara yaliyomea na kustawi vizuri kutokana na mfumo wa kisasa na ustadi wa hali ya juu uliotumiwa, ikiwemo mfumo wa umwagiliaji, lakini pia upandaji wa mbegu zilizo bora kutumia mpangilio maalumu wa kuacha nafasi na hivyo kufanya mazao hayo kukua vizuri.

Wakulima wamevuna viazi na kuviweka katika magunia maalumu kwa ajili ya uhifadhi na usafirishaji. Zao hili lina thamani kubwa sokoni na linachangia kukuza kipato cha wakulima kupitia biashara ya kuuza bidhaa hizi kwa wateja wa ndani na nje ya mkoa.

Wakulima wawili wakike waliopo katika shamba lenye miti mingi ya kahawa, wakishirikiana kwa bidii kuvuna zao hilo kwa ajili ya kuingia sokoni kama soko la biashara na hivyo kuimarisha uchumi wao.

Mazao ya karoti zilizovunwa baada ya kuiva na kukomaa vizuri na hivyo kuwekwa katika eneo la wazi ili zipigwe na jua, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa mazao hayo kwa ajili ya kuingia sokoni kama soko la biashara na hivyo kujipatia kipato.

Mkulima akiwa shambani ameinama kwa makini, anakagua mazao yake ya biashara akitafuta dalili za ukuaji mzuri na afya ya mimea, ili kuhakikisha mavuno bora na kuleta faida katika kilimo chake.

Wakulima mbalimbali, waliokusanyika baada ya kuvuna zao la kahawa, wakiwa wanachambua nzuri na mbaya, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa ajili ya kuingiza mazao hayo katika soko kubwa la biashara, na hivyo kujikwamua kiuchumi.

Wakulima waliokusanyika katika sehemu ya wazi, wakizungukwa na viroba mbalimbali na mazao ya kahawa, wakiwa katika shughuli za kuchambua kahawa zinazofaa na zisizofaa, ili kupakia katika viroba tayari kuingizwa sokoni kama mazao ya biashara.

Mkulima mmoja aliyeshika toroli lililojazwa kwa wingi la pilipili zilizovunwa, akionekana mwenye furaha na fahari kwa mavuno hayo ya biashara ambayo yanaweza kuuzwa sokoni au kusafirishwa kwenda viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Mazao yameanza kustawi vizuri kwenye shamba lenye udongo wenye rutuba, yakionyesha ukuaji mzuri wa mazao ya biashara ambayo yatachangia kuongeza kipato cha wakulima na maendeleo ya kilimo katika kaya na taifa kiujumla.

Wakulima wawili wa kike waliovaa mavazi ya kazi, wakiwa katika shamba la kahawa wanachuma mazao hayo kwa ajili ya kwenda kuyachakata na kuyatengeneza ipasavyo kwa ajili ya kuingia katika soko la biashara, ikiwa ni sehemu ya kujikwamua kiuchumi kwa maendeleo yao katika jamii pamoja na taifa kiujumla.

Wakulima wa kiume wakiwa katika shughuli ya kukusanya mazao ya karoti zilizoiva, wakiyapanga kwa uangalifu ndani ya matenga makubwa ya plastiki, huku mazingira ya shamba yakionesha udongo wenye rutuba na miche mingi ya mazao pembeni.

Wakulima waliopo katika shamba la migomba lenye ndizi zilizokomaa, wakitumia mbinu za kienyeji kwa ajili ya kuhakikisha mazao hayo yanastawi vizuri, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuingia sokoni kama soko la biashara.

Sehemu ya shamba yenye mchanganyiko wa mazao mbalimbali ya biashara, ikiwa wakulima wametumia mbinu za kisasa kwa ajili ya kupanda mbegu tofautitofauti, yatoayo mazao kwa aina yake kwa ajili ya kuimarisha uchumi wa kaya na taifa kiujumla.

Magunia yaliyosheheni mihogo iliyovunwa ikiwa imewekwa pembeni ya pori kama sehemu ya maandalizi ya zao la biashara kwa ajili ya kuongeza kipato cha kaya na taifa kiujumla na hivyo wakulima huthibitisha mihogo hiyo iko salama pia yenye ubora kwa ajili ya kupata manufaa.

Wakulima waliovuna mahindi wakiwa pembeni ya shamba kubwa lenye mahindi yaliyostawi vizuri, wakiwa wanaweka kwenye viroba, tayari kwa maandalizi ya kuingiza zao hilo sokoni kwa ajili ya biashara na hivyo kujipatia kipato.

Mkulima wa kiume akiwa anapanga ndizi zilizovunwa kwa mpangilio mzuri, akihakikisha ubora na utayari wa mazao hayo kwa ajili ya kuuza sokoni, kama soko la biashara lenye thamani kubwa kwa jamii.

Wakulima mbalimbali waliokusanyika katika shamba la vitunguu. Vilivyovunwa na kuwekwa eneo la ardhini, wakiwa katika uchambuzi wa vizuri na visivyofaa, kwa ajili ya kuviweka kwenye viroba au magunia tayari kwa kuingia katika soko la biashara.

Mgomba uliopandwa katika eneo la nyumba unaonyesha juhudi za kutumia zafasi ndogo ya ardhi kuzalisha matunda yenye thamani kiuchumi, migomba hio huzalisha ndizi zinazotumika kama chakula na pia kuuzwa ili kuongeza kipato cha familia.

Nyanya nyingi zilizoiva na kukomaa zikiwa zimewekwa pembeni ya miche katika shamba hilo la mazao hayo, tayari kuandaliwa na kuchakatwa ili kuingia sokoni kama zao la biashara na hivyo kuleta mafanikio kwa wakulima kwa kuongeza kipato chao.

Miti tofauti tofauti iliyopandwa karibu na nyumba ikiwa ni sehemu ya kilimo kidogo cha biashara, miti hiyo ikiwepo migomba pamoja na mipapai, kwa ajili ya kuzaa matunda yaliyokomaa, na hivyo huuzwa sokoni kama soko la biashara, kwa ajili ya kuboresha na kuimarisha kipato cha familia.

Mkulima anavuna ndizi shambani kwa bidii akikusanya matunda yaliyokomaa kwa ajili ya kuuza na matumizi mbalimbali huku majani ya mimea ya kiangaza kwa rangi ya kijani katika shamba hilo.

Wakulima wawili wapo shambani wakichuma embe kwa uangalifu wakikusanya matunda yenye rangi ya njano na nyekundu, wakihakikisha mazao haya ya biashara yanakomaa na tayari kwaajili ya masoko.

Wakulima wawili wa kiume wakichuma kahawa shambani kwa bidii na umakini mkubwa, ikiwa ni zao lenye thamani kubwa kiuchumi likichangia kukuza kipato cha wakulima, na kuinua maisha yao pamoja na kusaidia uchumi wa maeneo wanayolima kwa kuuza mazao yao sokoni na hata nje ya nchi.

Mkulima akiwa shambani katika shamba la matikiti, anaonyesha juhudi na uangalifu katika kilimo cha mazao yenye thamani kubwa sokoni. Mimea ya matikiti pamoja na matikiti hayo yaliyovunwa, yamestawi vizuri na akionyesha matunda yenye afya yanayohitaji, kwa ajili ya kuuzwa vizuri na hivyo kupata mafanikio yenye tija.

Mkulima aliyejizatiti katika kilimo akiwa amezungukwa na vitalu vyenye miche mingi inayoandaliwa kabla ya kuenda kupanda ardhini kwa kilimo endelevu, akitumia mfumo huu wa kisasa kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa mazao yanayoenda kupandwa katika shamba kubwa.

Wakulima wawili waliochuchumaa kando ya miche ya nyanya iliyoanza kumea na kuotesha matunda yakiwa bado hayajaiva, wanajadili ni namna gani ya kufanya na hivyo kusaidia miche hizi kukua vizuri kwa ajili ya zao na biashara yenye tija.

Wakulima waliyojizatiti katika kilimo cha mbegu, wakipanda mbegu hizo katika vifaa maalumu kwa ajili ya kukuza miche hiyo kabla ya kupelekwa katika ardhi kwa ajili ya kilimo endelevu; ikiwa ni sehemu ya kuongeza ufanisi na hivyo kutoa urahisi wa ufuatiliaji wa miche hiyo, kwa ajili ya mazao yaliyo bora.

Shamba la ndizi likiwa kwenye udongo mzuri wenye rutuba, lenye ndizi zilizokomaa, ikiwa ni sehemu ya kujivunia kwa wakulima kwa ajili ya kusubiri kuvuna mazao hayo, yanayoingia sokoni kama zao la biashara.

Wakulima wamepanda mazao shambani, ambayo yameanza kuota na kustawi vyema, wakitumia mbinu bora za kilimo katika ardhi yenye rutuba, huku waki hakikisha mazao yana pata matunzo bora kwa ukuaji mzuri na ivyo kuleta mafanikio yenye tija.

Wakulima walio jidhatiti katika kilimo cha mfumo wa kisasa, wakipanda mbegu zenye ubora katika vitalu vilivyopo ndani ya jumba la mazao, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha na kuongeza ufanisi mkubwa kwa ajili ya zao la biashara au chakula na hivyo kupata mafanikio yenye tija.

Toroli lililosheheni matunda pamoja na mbogamboga ikiwemo karoti na vitunguu. Hii ikiashiria mazao ya biashara yaliyopandwa katika shamba maalumu na kustawi na hivyo kuvunwa tayari kuingizwa sokoni.

Gari lenye nguvu kubwa liko katikati ya eneo la kilimo, likiwa tayari kwa kazi ya kulima na kuvuna au kusafirisha mazao, na kuchangia kwa kiasi kikubwa kuongeza uzalishaji kutokana na uwezo wake, kwa kufanya kazi nzito kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa.

Gari lenye nguvu maalumu liko shambani likiwa tayari kwa kazi mbalimbali za kilimo, kama vile; kulima kupanda au kuvuna likionyesha umuhimu wa mashine za kisasa katika kuongeza tija, na kupunguza ya nguvu nyingi kwa kulima.

Ndani ya maabara maalum, mashine ya kukuza miche iliyowekwa kwa uangalifu ikiwa na taa za kuzuia wadudu na mfumo wa kuthibiti joto, unyevu na mwanga ili kusaidia mbegu kuchepua kwa haraka na kwa viwango vya kitaalamu.

Mashine ya trekta ikivuta jembe maalumu linalofanya kazi ya kuchanganya udongo katika mashamba, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya upandaji wa mazao husika na hivyo kuandaa shamba hilo kwa ajili ya kilimo endelevu.

Mashine ya kukuza miche inayotumiwa kuharakisha ukuaji wa mazao katika hatua za awali kabla ya kupandikizwa shambani, kutoa mazingira yenye joto unyevu na mwanga unaofaa kwa uotaji mzuri wa mbegu, hivyo kusaidia wakulima kupata miche imara yenye afya bora na inayoongeza uwezekano wa mavuno mengi na ya ubora.

Jembe maalumu lililofungwa nyuma ya trekta, likiwa linafanya kazi ya kuchanganya udongo katika shamba kubwa, lenye udongo mzuri wenye rutuba, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kilimo endelevu kabla ya kupanda na hivyo mashine hii uongeza ufanisi mkubwa katika uzalishaji wa mazao yakilimo.

Mashine ya injini inayotumika kulima shambani ikiwekwa kwenye trekta, Inafanya kazi ya kuchanganya na kuandaa udongo Kabla ya mazao kuanza kupandwa katika shamba. Na ivyo kuongeza ufanisi wa kazi na kupunguza nguvu kazi za binadamu.

Wakulima wawili wakiwa juu ya trekta linalolima katika shamba, linalovuta mashine maalumu inayochanganya udongo kwa ajili ya maandalizi ya awali, kabla ya mazao kuanza kupanda katika shamba hilo lenye udongo wenye rutuba, na hivyo kuongeza ufanisi wa kazi.

Trekta kubwa likifanya kazi shambani; linalima udongo kwa nguvu na ufanisi, huku likipita kwa mteremko wa shamba lenye rutuba, likiandaa ardhi kwa ajili ya upandaji wa mazao mbalimbali, katika shamba hilo.

Trekta dogo likifanya kazi shambani. Likilima udongo kwa umakini katika eneo dogo la shamba, likisaidia mkulima kuandaa ardhi kwa ajili ya kupanda mazao kwa ufanisi zaidi, ikiwa ni sehemu ya matumizi ya mashine za kilimo zinazofanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Mtambo wa kukuza miche uliowekwa ndani ya jumba la mazao, ukiwa na mfumo wa joto, unyevu na mwanga unaodhibitiwa, unaosaidia miche mingi kukua kwa kasi na kwa mpangilio, hatua muhimu katika kilimo cha kisasa.

Vifaa vya kisasa vya kukuza miche, vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya chumba cha kilimo. Taa za mwanga pamoja na mfumo wa kunyunyizia maji kiautomatiki, ili kuchochea utoaji bora wa mazao hayo kwa kuota kwa haraka na kwa afya nzuri.

Jembe la injini ikiwa ni kifaa cha kisasa kinachotumika katika shughuli za shambani kwa kubadilisha na kulegeza udongo kwa haraka na kwa ufanisi, mashine hii husaidia wakulima kupunguza kazi ngumu za mikono hivyo kuongeza tija katika mazao na kuwezesha kilimo cha kisasa kwa kutumia teknolojia katika mchakato mzima wa kila siku shambani.

Jembe la injini, linalovutwa na trekta, likiwa katika shamba kubwa, linafanya kazi ya kuandaa sehemu hiyo, kwa ajili ya upandaji wa mazao kwa kilimo endelevu, likisaidia katika kuongeza ufanisi wa kazi, na kupunguza nguvu ya binadamu.

Mashine kubwa ya kulima shambani ni kifaa chenye nguvu kinachotumika kufanya kazi katika udongo kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa, ikisaidia mkulima kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali ya kilimo.

Trekta kubwa likifanya kazi ya kulima katika shamba lenye ardhi wenye rutuba, likisukuma au kugawanya sehemu za shamba kwa ajili ya kuandaa kwa kupanda mazao mbalimbali ya kilimo, yatakayo leta tija na mafanikio makubwa kutokana na ufanisi wa mashine hiyo ya kulimia.

Jembe linalovutwa na trekta likiwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, linalima na kuchanganya udongo huo kwa ajili ya maandalizi ya kupanda mazao kwa kilimo endelevu chenye mafanikio na tija.

Mashine ndogo ya jembe la injini linaloendeshwa na mkono. Likiwa katika shamba linafanya kazi ya kukata nyasi, ikiwa ni maandalizi kwa ajili ya kilimo endelevu na hivyo kuongeza ufanisi wa kazi, kwa kupunguza nguvu zinazotumiwa na binadamu katika shamba hilo.

Nyumba kubwa iliyojazwa na mashine mbalimbali za kukuza miche. Zikiwezesha wakulima kuimarisha upandaji na ukuaji wa mimea kwa njia ya kisasa na yenye ufanisi mkubwa shambani na hivyo kuleta mafanikio yenye tija.

Samaki wenye rangi mbalimbali za kuvutia wakiwa wanaogelea katika maji yaliyopo kwenye chombo maalumu kwa ajili ya ufugaji, ikiwa ni sehemu ya sanaa ya uchumi kwa kutumia samaki hao kama mapambo yanayovutia katika makazi au ofisi za watu.

Bwawa la samaki lenye kingo za mbao, lililoundwa mahususi kuhifadhi maji na kuunda mazingira rafiki kwa ukuaji wa samaki, miundombinu hii hutoa fursa kwa wafugaji kukuza samaki kwa ufanisi. Ikisaidia kuongeza uzalishaji wa chakula na kukuza kipato cha wakulima wanaojihusisha na ufugaji wa mazao ya samaki.

Mazao ya chakula kama vile; maharage, karanga na kunde, yamewekwa katika magunia ya wazi. Mazao haya ni bidhaa za msingi zinazotumika Katika rishe ya kila siku na kuchukuliwa kama bidhaa za chakula katika masoko mbalimbali.

Wanajamii waliyojizatiti katika kilimo cha misitu wakiwa sehemu yenye miche, iliyowekwa kwa maandalizi ya kuhamisha katika sehemu ya wazi na kupanda misitu kwa ajili ya kuhimarisha uoto wa asili, na hivyo kuchangia katika ongezeko la makazi ya viumbe hai pamoja na vyanzo vya maji.

Mbwa akiwa amezungukwa na uoto wa asili wa miti mirefu ya aina tofauti tofauti, kwa pamoja inayotengeneza misitu na hivyo kuleta makazi ya viumbe hai lakini pia pamoja na vyanzo vya maji.

Maporomoko ya maji yanayotiririka katikati ya misitu minene, yanaonyesha uzuri na uhai wa mazingira ya asili, maji hayo yanaporomoka kutoka sehemu za juu ya kizungukwa na miti mirefu, vichaka na uoto wa kijani kibichi, kwa pamoja huunda mandhari tulivu inayosaidia kuhifadhi bayonuwai na kutoa vyanzo vya maji safi.

Wanamisitu wakiwa katika eneo lenye vitalu, vilivyopandwa miche ya miti ikiwa ni sehemu ya maandalizi kabla ya kuhamisha miche hiyo, na kwenda kupanda kwenye sehemu ya wazi kwa ajili ya kuzalisha misitu itakayoleta faida mbalimbali katika jamii kama vile malighafi kwa ajili ya mbao.

Mkulima aliyepanda miche ya miti anaonyesha juhudi za kuhifadhi mazingira na kurejesha uoto wa asili, upandaji huu wa miti husaidia kupunguza mmomonyoko wa ardhi, kuhifadhi vyanzo vya maji na kutoa makazi kwa viumbe pori, akiwa ameiandaa vizuri katika vitalu kabla ya kwenda kuiweka ardhini na hivyo kuzalisha misitu mikubwa.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya haidroponiki, yanayosambaza maji yenye virutubisho na madini sahihi kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo, na hivyo kuongeza ufanisi katika kilimo cha mazao ya biashara au chakula.

Miche midogo ya mimea imepandikizwa ndani ya mabomba au vyombo maalum bila kutumia udongo, bali ikilishwa virutubisho kwa njia ya maji yaliyodhibitiwa, mbinu hii ya kisasa hurahisisha ukuaji wa haraka na matumizi bora ya nafasi na rasilimali.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya hidroponi. Yanayosambaza maji na virutubisho stahiki kwa ukuwaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupanda kwenye mabomba maalumu ya hydroponi, yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri, ikiwa na mwonekano wa rangi ya kijani, baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyosafirisha maji yenye rutuba na virutubisho stahiki kwa ukuaji wa mmea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea kwenye vifaa au mabomba maalumu ya haidroponi, yanayofanya kazi ya kusafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo, na hivyo kuongeza ufanisi zaidi mkubwa wa kukuza mazao.

Miche yenye mwonekano wa rangi ya kijani iliyoanza kumea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya Hydroponic vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa vya haidroponi, vinavosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo, na hivyo kuongeza ufaninisi mkubwa.

Miche iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidropini, vinavyotumia mfumo wa kisasa wa kusambaza maji yenye rutuba na virutubisho stahiki kwa ukuaji wa mimea bila kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche mingi iliyomea na kustawi vizuri, ikionekana kwa rangi ya kijani, baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya mfumo wa haidroponi, yanayosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyoanza kumea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Vifaa maalumu vikiwa na miche iliyoanza kustawi vizuri. Vinavyotumia mfumo wa kusafirisha maji yenye rutuba na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mabomba maalumu ya hydroponik, yanayofanya kazi ya kusambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya kukuza mimea pasipo kuhitaji udongo, hii ikiongeza ufanisi mkubwa katika uzalishaji wa mazao.

Miche iliyomea na kustawi vizuri, ikiwa na muonekano wa rangi ya kijani kilichopauka kijani kibichi pamoja na kahawia, baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu yanayosambaza maji yenye virutubisho, na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vya hydroponi vinavyotumia mfumo wa maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo na hivyo kuongeza ufanisi wa mazao ya biashara pamoja na chakula.

Nyanya nyingi zipo ndani ya kiwanda maalumu cha kuchakata mazao ya kilimo, zikiwa katika hatua mbalimbali za usindikaji ili kutengeneza bidhaa kama vile mchuzi au juisi, jambo linaloonyesha mchango mkubwa wa kilimo cha biashara katika kuongeza thamani ya mazao.

Trekta kubwa likiwa linavuta jembe linalofanya kazi ya kuchanganya na kuandaa udongo katika shamba kubwa lenye ardhi yenye rutuba, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa upandaji wa mazao, kwa ajili ya kilimo cha biashara au chakula.

Shamba kubwa la mazao linaloonyesha matumizi ya mbinu za kisasa kwa ajili ya kuzalisha chakula kwa wingi, eneo hili limepandwa kwa mpangilio mzuri likiwa na mimea iliyokomaa vizuri kutokana na matumizi ya mbegu bora, mbolea, na teknolojia ya umwagiliaji. Kilimo hiki huchangia usalama wa chakula, ajira, na maendeleo ya uchumi kwa kiwango kikubwa.

Mashine ya trekta shambani inayotumika kwa shughuli mbalimbali za kilimo kama kulima, kupanda na kusaga udongo, ili kuongeza ufanisi wa kazi na kupungua juhudi za mkulima katika matumizi ya nguvukazi.

Shamba kubwa lililosheheni mazao ya mbogamboga katika kilimo cha viwandani, ikiwa yamestawi vizuri na tayari kwa kuvunwa ili kuchakatwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa endelevu, kwa kuuzwa na hivyo kuongeza pato la kaya na taifa kiujumla.

Nyanya nyingi zilizowekwa katika matenga ikiwa ni sehemu ya kilimo cha viwandani, kinachofanya kazi ya kuchakata mazao na kutengeneza bidhaa mbalimbali zilizomaliziwa kwa ajili ya kuingiza katika soko la biashara na kuleta kipato kwa taifa.

Mazao yaliyostawi shambani, yakionyesha ufanisi wa matumizi ya mbinu za kisasa katika uzalishaji mkubwa wa chakula. Kilimo hiki hutumia vifaa vya kiufundi, mbegu bora na mbolea kwa wingi ili kupata mazao mengi kwa ajili ya masoko ya ndani na nje ya nchi.

Wafanyakazi waliovaa mavazi maalumu, wakishiriki katika kilimo cha viwandani kwa kuchakata mazao mbalimbali ikiwemo pilipili hoho, kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zilizomaliziwa, na hivyo kuingizwa sokoni, kama mazao ya biashara.

Kuku wengi waliopangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya jumba kubwa la kisasa, lenye mfumo ya kisayansi ya kuwahudumia ikiwa ni sehemu ya kilimo cha viwandani kinachozalisha kwa wingi na kwaufanisi mkubwa.

Hema kubwa la mazao limejaa miche na mimea mbalimbali, ikizidi kukua kwa mpangilio mzuri ndani ya mazingira yaliyo tengenezwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha viwandani, likiwa na mfumo mzuri wa udhibiti wa hali ya hewa isiyofaa kwa ajili ya mazao hayo.

Mkulima yupo katikati ya harakati ya kupanga mabomba maalumu, yenye nafasi ya kupitisha maji kwa ajili ya kusambaza unyevu kwenye mimea kwa mpangilio maalumu. Hatua hii husaidia mimea kustawi vizuri hata wakati wa ukame na hivyo kutoa matokeo bora ya mavuno.

Mfumo maalumu wa vifaa na njia zinazotumika kusambaza maji shambani, ili kuhakikisha mimea kupata unyevu wa kutosha, jambo ambalo huongeza uzalishaji na kupunguza hatari ya ukame kwa kuwezesha kilimo kuendelea kwa ufanisi wakati wote.

Mpangilio maalumu wa vifaa na njia zinazotumika kusambaza maji shambani ili kuhakikisha mimea kupata unyevu wa kutosha, jambo ambalo huongeza uzalishaji na kupunguza hatari ya ukame kwa kuwezesha kilimo kuendelea kwa ufanisi wakati wote.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba lenye udongo wenye rutuba, kwa kupitisha mabomba mengi yanayopita katikati ya vitalu vyenye mazao yaliyostawi, hii ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha shamba hilo linapata unyevu wa kutosha kwa ajili ya mazao kukiwa vizuri na kuleta mafanikio yenye tija.

Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji uliowekwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, na hivyo kuleta unyevunyevu unaofaa kwa ajili ya mazao hayo kustawi vizuri na kuimarisha kilimo cha biashara pamoja na chakula.

Mkulima aliyejidhatiti katika kilimo cha umwagiliaji, akishika mpira wa plastiki anamwagilia miche iliyoota katika vitaru, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya upandaji wa miche hiyo katika shamba kubwa kwa ajili ya kilimo endelevu chenye mafanikio na tija.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, huku miche ikiwa imestawi vizuri kutokana na maji yanayotokana na mabomba hayo, yakihakikisha unyevunyevu unakuwepo muda wote katika shamba hilo, hata wakati wa ukame na hivyo kusaidia ukuaji wa mazao hayo kwa mafanikio yenye tija.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba kubwa lenye udongo kwenye rutuba, mabomba yakiwa yamepangwa kwa ustadi na mpangilio maalumu kwa ajili ya kuhakikisha unyevu unakuwa katika shamba hilo muda wote, hata kipindi cha ukame na hivyo kuleta mazao yenye mafanikio na tija.

Mfumo mzuri wa mabomba ya umwagiliaji yaliyowekwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara au chakula kwa kutumia mabomba hayo ambayo yanahakikisha maji yanakuwepo muda wote kwa ajili ya kuweka hali ya unyevunyevu kwa ustawi wa nchi hiyo hata katika kipindi cha ukame.

Shamba kubwa lina miche mbalimbali za mazao likiwa limepandwa kwa mpangilio mzuri mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kando yakisambaza maji kwa ufanisi ili kuhimiza ukuaji wa mimea. Mvua haipo lakini mimea inaendelea kustawi kwa msaada wa mfumo huu wa umwagiliaji wa kisasa.

Mfumo wa umwagiliaji uliyowekwa katika shamba la mahindi, ikiwa ni dhumuni la kuhakikisha mimea inastawi vizuri na kuleta mazao yaliyobora. Umwagiliaji huu unasababisha unyevunyevu ambao unakuwepo katika shamba hilo kubwa hata kipindi cha ukame, na hivyo kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliyowekwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, lenye mazao yaliyostawi kutokana na unyevunyevu unaotokana na bomba hili linalomwagilia maji na hivyo, kuleta hali inayofaa kwa ukuaji wa mazao.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha mazao yanasawi vizuri na hivyo kuongeza mafanikio yenye tija kwenye kilimo, mabomba haya yakisaidia kuleta unyevu unyevu katika udongo huo hata wakati wa ukame kwa ajili ya kukuza mazao.

Mandhari ya kuvutia, yenye mimea ya asili yenye kijani kibichi iliyoenea hadi kwenye miteremko na vilele vya milima, hali inayoonyesha uzuri wa mazingira yasiyoguswa na mkono wa binadamu, na umuhimu wa kuhifadhi rasirimali za kiasili kwa vizazi vijavyo.

Eneo kubwa lililotawaliwa na maji, yakiwa yamezungukwa na uoto wa kijani wa asili, ikiwemo nyasi pamoja na miti, iliyotapakaa hadi kwenye safu za miinuko. Huku milima ikionekana kwa mbali, iliyofunikwa na mawingu mazito. Na kwa pamoja kuleta taswira ya mazingira yaliyo asilia.

Mandhari ya kuvutia yenye uoto wa savana uliojaa nyasi fupi na miti michache iliyosambaa, ikiwa na mlima mkubwa kwa mbali unaochomoza juu ya mandhari hiyo. Ukiongeza uzuri wa asili na utulivu wa eneo husika.

Wanyama wa porini ikiwemo pundamilia pamoja na swala ,waliozungukwa na uoto wa asili uliotapakaa hadi kwenye safu za milima, ikiwemo nyasi pamoja na vichaka ambavyo kwa pamoja vinaleta taswira ya mazingira mazuri yaliyo asilia.

Maji yaliyopita katikati ya uoto wa asili wa kijani ikiwemo nyasi pamoja na miti iliyotapakaa katika eneo hilo, huku milima ikionekana mbali kwa pamoja huleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asilia na ya kuvutia.

Eneo linaonekana lenye nyasi ndefu zenye rangi ya kijani na miti mingi yenye majani yenye afya, huku milima, ikiwa mbali na anga lililotanda na mawingu ya kiasi ikitoa picha ya amani na uzuri wa mazingira ya asili.

Mandhari ya kuvutia iliyotawaliwa na milima pamoja na mabonde, huku uoto wa asili wa kijani ikiwemo manyasi pamoja na miti; ikitanda kwa eneo kubwa katika eneo hilo na hivyo kuleta picha nzuri ya mazingira yaliyo asilia.

Mto unaotiririka, ukipita katikati ya uoto wa asili, ikiwemo nyasi pamoja na miti mikubwa, yenye rangi ya kijani kibichi, huku milima ikionekana kwa mbali, na kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asili ya kuvutia.

Mto mwembamba unapita kando ya ardhi iliyokauka ukiambatana na miti michache ya kijani, huku kwa mbali mlima mrefu ukitanda chini ya anga la samawati, kuonyesha mandhari tulivu ya asili.

Eneo lenye uoto wa asili unaoanzia chini hadi kwenye mwinuko wa mlima, linaonyesha mandhari ya kuvutia yenye nyasi za kijani, vichaka na miti midogo midogo, huku mlima mkubwa ukiinuka kwa mbali ukiwa sehemu ya uzuri wa mazingira ya asili.

Uoto wa kijani ulioenea kwa wingi hadi kwenye safu za milima, ukiangaza uzuri wa asili wenye miti, nyasi na mimea mingine mbalimbali. Unaoleta amani na utulivu katika eneo hili lenye milima mirefu na anga la wazi likiwa na mawingu machache.

Eneo la porini, lililotengenezwa kwa uoto wa asili wa kijani, ikiwemo nyasi, vichaka pamoja na miti inayopanda hadi kwenye sehemu za miinuko. Huku anga lenye mawingu mazito likifunika eneo hilo na kuleta taswira nzuri yenye mvuto katika mazingira haya ya asili.

Uoto wa asili unaozunguka mlima kilimanjaro ukionyesha uzuri wa maumbile ya tanzania, ukiwa na miti ya asili pamoja na vichaka vya majani, maua pori na hewa iliyosafi mlima wenyewe umesimama kwa fahari ukiwa na kilele chenye barafu na kuvutia, watalii kutoka mataifa mbalimbali huku mandhari hiyo ikiakisi kurithi kwa asili.

Eneo kubwa lenye mandhali ya kuvutia, lililitawaliwa na uoto wa asili wa kijani, kiwemo nyasi pamoja na miti minene, iliyotapakaa hadi kwenye safu za milima iliyopo kwa mbali, na pamoja kuleta mazingira yanayovutia ya asili.

Uoto wa kijani ikiwemo nyasi pamoja na miti, uliyotapakaa katika sehemu za mabonde hadi kwenye safu za miinuko ya milima huku makazi ya watu machache yakionekana katika eneo hilo, na wingu jeupe zito lililofunika kwa pamoja na kuleta mandhari nzuri ya asili yenye kuvutia.

Eneo lenye mandhari ya kuvutia lililozungukwa na maji yaliyozungukwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo, nyasi pamoja na miti minene iliyopo katika eneo hilo. Huku anga la bluu likifunika na hivyo kuleta taswira ya mazingira halisi yalilyo mazuri.

Mandhari ya kuvutia yenye uoto wa savana iliyojaa miti michache na iliyosambaa kwa wingi ,huku anga la bluu likifunika eneo hilo na kuleta taswira ya mazingira mazuri kwa mvuto wa uasili wake.

Eneo lililotawaliwa na uoto wa kijani wa asili ikiwemo nyasi pamoja na miti midogo inayotengeneza vichaka, huku milima ikionekana kutoka kwa mbali na wingu lenye rangi nyeupe zito limetanda katika eneo hilo, na kuleta taswira ya mazingira yaliyo asili ya kuvutia.

Mandhari ya kuvutia inayotengenezwa na makazi kidogo ya watu pamoja na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo miti pamoja na manyasi yaliyotapakaa katika eneo hilo, huku anga la buluu na mawingu machache yakifunika mandhari hiyo na kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asilia.

Eneo la maji lenye utulivu, limezungukwa na uoto wa asili wenye majani ya kijani kibichi, miti ya asili na mimea ya maeneo ya milimani, ikionyesha mandhari ya kuvutia ya mazingira ya asili yenye mvuto wa kipekee.

Wafugaji wawili wa kike waliomshika mbuzi, wakisimama pembeni ya shamba la mahindi na kuonyesha jinsi kilimo na ufugaji vinavyoweza kushirikiana kwa ufanisi katika mazingira ya sehemu mbalimbali, mbuzi hao kufungwa kwa ajili ya maziwa, nyama na mbolea.

Wafugaji wa nyuki wanaofanya kazi yao kwa umakini mkubwa, wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga. Shughuli hii huzalisha asali safi, nta na bidhaa nyingine za nyuki, huku ikisaidia ikichangia mazingira kupitia uchavushaji wa mimea.

Mbuzi waliowekwa kwenye banda la mbao wakitengenezewa mfumo maalumu unaofaa katika malezi ya mbuzi hao wakufugwa, vichwa vyao vikiwa vimebanwa sehemu kwa ajili ya malisho ya chakula na hivyo kusaidia mbuzi hao kupata lishe iliyobora pasipo kuangaika.

Kuku wengi wamefungwa ndani ya zizi kubwa la kufugia, zizi hilo likiwa limejengwa kwa ustadi na hivyo kuku hao wako katika mazingira yaliyo safi na yamepangwa vizuri kwaajili ya ufugaji wenye tija.

Mfugaji wa kiume aliyesimama katika eneo la wazi, akiwa amezungukwa na kuku pamoja na bata wengi, waliopo huru kutafuta vyakula vyao kwa njia ya kuchukua kwenye ardhi. Huu ni mfumo wa ufugaji wa kienyeji, ambapo mifugo inaachwa huru kwa ajili ya kujitafutia chakula chao.

Rafu maalumu zilizopangwa zikiwa zimechorwa picha ya mazao husika, zinazotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora na zilizofanyiwa utafiti wa kitaalamu, pia zikiwa na maelezo ya kina yanayomwelewesha mkulima kuchagua mbegu sahihi, kwa ajili ya mazao anayotaka kuyapanda kwenye shamba lake.

Miche iliyostawi shambani inayoonyesha mafanikio ya upandaji wa mbegu bora zilizopandwa kwa uangalifu. Ukuaji huu ni mzuri na ni dalili ya mbegu zenye ubora wa hali ya juu zinazochangia kupata mazao mengi na yenye afya.

Rafu iliyopangwa na mifuko maalumu; inayotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora kwa ajili ya kilimo. Mifuko hiyo ikiwa na picha ya mazao husika pamoja na maelezo ya kina; ambayo yanamsaidia mkulima kuchagua aina gani ya zao au mbegu, kwa ajili ya kupanda kwa kilimo chake.

Mbegu zilizootesha mazao ndani ya jumba maalumu, zinazoonyesha hatua ya awali ya uzalishaji wa miche katika mazingira yaliyodhibitiwa, jumba hilo hulinda miche dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa, wadudu na magonjwa, hivyo huhakikisha mbegu zinaota kwa afya na kiwango kizuri, kabla ya kupandikizwa shambani.

Mfuko wenye picha ya zao husika unaotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora zilizofanyiwa utafiti na uchungizi wa kiataalamu, ukimsaidia mkulima kuchagua mbegu sahihi kwa ajili ya kupanda kwenye shamba lake kwa kilimo endelevu.

Mbegu zimepandwa kwenye vyombo maalumu ambavyo hutoa mazingira bora kwa miche kuota na kustawi kwa afya kabla ya kupandwa shambani, hivyo kuhakikisha mavuno bora na mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Mfuko wa mbegu umehifadhiwa kwa uangalifu, ukiwa na picha ya zao maalumu linalotarajiwa kumea. Picha hiyo inaonyesha ubora wa aina ya mbegu hizo, huku maandishi yaliyoko juu yake yakitoa maelekezo ya upandaji pamoja na faida za kilimo bora.

Magunia ya mbegu yaliyojaa mbegu bora; zilizokusudiwa kwa matumizi ya kilimo cha kisasa chenye tija, yakihifadhiwa kwa uangalifu ili kudumisha ubora wake kabla ya kusambazwa kwa wakulima. Mbegu hizi huchangia uzalishaji mzuri wa mazao.

Duka lililosheheni viroba vya mbegu, linaloonyesha maandalizi ya wakulima kupata mbegu bora kwa ajili ya msimu, viroba hivyo vina aina mbalimbali za mbegu zilizoshughulikiwa kwa uangalifu ili kuhakikisha uzalishaji wenye tija na mazao bora.

Mifuko ya mbegu imepangwa kwa mpangilio maalum juu ya meza. Kila mmoja ukiwa na maandishi na picha ya mazao husika hali inayoonyesha maandalizi ya shughuli za kilimo kwa njia ya kisaaa na iliyoratibiwa.

Hema kubwa la mazao lililo sheheni miche ya aina mbalimbali iliyoanza kumea na kustawi, hii ikiwa ni baadhi ya mbegu yenye ubora kupandwa kutumia mfumo wa kisasa, unaoleta mafanikio yenye tija na hivyo uhamasisha wakulima kutumia njia hizo maalumu.

Mfuko maalumu wenye picha ya zao husika unaotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora, zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu pia ukiwa na maelezo yenye kina, yanayomuwezesha mkulima kujua ni njia zipi zinazotumika, kwa ajili ya kupanda mbegu hizo na kuleta mafanikio yenye tija.

Rafu iliyosheheni mifuko ya mbegu, ikiwa na mazao husika pamoja na maelezo ya kina kwa ajili ya kumsaidia mkulima, katika kuchagua zao lipi sahihi kwa ajili ya kilimo chake, kwa maendeleo katika mazao ya biashara au chakula.

Mbegu zilizopandwa katika vyombo maalumu na hivyo huleta mafanikio yaliyo bora kwa kuchipua miche iliyoanza kustawi, ikiwa ni sehemu maalumu ya kuhifadhia mbegu hizo kwa ajili ya uangalizi wa kina unaofanywa na wakulima waliochagua upandaji wa mbegu zilizo bora.

Rafu iliyopangwa mifuko ya mbegu, ikiwa na picha ya mazao husika pamoja na maelezo ya kina yanayomwezesha mkulima kufanya chaguo maalumu, kwa ajili ya upandaji wa mbegu hizo kwa mazao yenye mafanikio na tija, katika mashamba makubwa kwa kilimo endelevu.

Rafu iliyopangwa mifuko maalumu kwa ajili ya kuuza mbegu, ikiwa na picha ya mazao husika pamoja na maelezo ya kina, yanayomuongoza mkulima kuchagua mbegu sahihi kwa ajili ya kilimo chake, katika shamba na hivyo kuleta mafanikio yenye tija.

Rafu zenye mifuko ya mbegu iliyowekwa picha ya mazao husika pamoja na maelezo ya kina kwa ajili ya kumshawishi na kumuongoza mkulima kuchagua chaguo sahihi, kwa kupanda katika shamba lake kwa ajili ya kilimo chenye mafanikio na tija.

Mfuko wenye picha ya zao maalumu unaotumika kuhifadhia mbegu za ubora zilizofanyiwa utafiti kitaalumu, na ukiwa na maelekezo ya kina kwa ajili ya kumuelekeza mkulima katika uchaguzi wa mbegu hizo kwa kilimo chake kinachofaa.

Kopo la mbegu lenye picha ya zao limeandaliwa kwa ajili ya kuhifadhi na kusambaza mbegu bora kwa wakulima, kopo hili linaonyesha aina ya mbegu inayohifadhiwa ndani yake likiwa msaada muhimu katika kuongeza uzalishaji wa mazao na kuhakikisha wakulima wanapata mbegu zenye ubora wa juu kwa kilimo cha mafanikio.

Miche michanga iliyoanza kuota baada ya mbegu zenye ubora kupandwa kwenye vifaa maalumu, vilivyowekwa mazingira stahiki kwa ukuaji wa mbegu mbalimbali. ikiwa ni sehemu ya ufanisi mkubwa kwa wakulima kutumia mbegu zenye ubora na hivyo kudumisha au kuimarisha mfumo mzima wa kilimo.

Mwanamke aliyepo katika duka la pembejeo za mifugo pamoja na dawa za wanyama, akiwa amesimama ndani kama muuzaji wa bidhaa zinazohitajika kwaajili ya kuimarisha afya na uzalishaji wa wanyama kwa uangalifu mkubwa.

Ndani ya banda maalumu la wanyama, mwanamume mmoja yuko karibu na mbwa ambao wanaonekana kuwa katika uangalizi wakifanyiwa uchunguzi au matibabu, hali inayoridhisha na kudhihirisha umuhimu wa huduma za kitabibu kwa wanyama ili kuhakikisha afya njema na ustawi wao.

Mwanaume mmoja aliyeshika mbwa wake kwa uangalifu akiwa katika eneo la wazi kwa ajili ya huduma, akiandaa mnyama huyo kwa uchunguzi au matibabu huku mazingira ya sehemu yakiwa yametulia.

Banda maalumu lililotengenezwa kwa mbao likiwa limewekwa kwa mfumo maalumu na kwa ustadi mkubwa, kwaajili ya kutunzia wanyama wa kufugwa kama vile: mbwa pamoja na paka, ikiwa ni sehemu ya uangalizi wa kiafya kwa wanyama hao.

Daktari wa kliniki ya mifugo anayemhudumia mbwa aliyesimama kwenye meza. akimchunguza kwa makini na kwa ustadi wa hali ya juu kwa ajili ya kuhakikisha afya ya mnyama huyo wa kufugwa inakuwa salama muda na hivyo kutoa malezi pamoja na huduma zilizo bora.

Mbwa aliyoko ndani ya banda, akipata uangalizi maalumu kutoka kwa wataalamu wa mifugo. Banda hili likihakikisha mazingira salama, lishe bora na huduma za kiafya; zinazohitajika kwa wanyama hao ili kudumisha afya yao.

Wanaume wawili waliosimama karibu na mbwa, anaesimama kwa utulivu wakionekana kuwa katika hatua ya kumchunguza au kumpatia huduma ya kitabibu kwa mazingira ya matibabu ya mifugo.

Wafanyakazi wakifanya kazi pembeni ya gari wakiwa wamezungukwa na mbwa wengi, wakiangalia na kuhudumia kwa uangalifu katika mazingiri ya kliniki ya wanyama yenye vifaa vya tiba na usafi, unaolinda afya ya wanyama hao.

Kibanda kilichotengenezwa kwa mbao kilichowekwa ardhini, ikiwa ni sehemu ya malezi na kutunza wanyama mbalimbali wa kufugwa, kama vile mbwa au paka, na hivyo kurahisisha huduma zinazoweza kutolewa kwa wanyama hao, kwa ajili ya kuimarisha afya zao.

Twiga aliyesimama mbugani anaonyesha utulivu wa mazingira ya asili anayoishi mnyama huyu mrefu mwenye shingo ndefu hutumia muda wake Kutafuna majani kutoka juu ya miti akionekana kwa mvuto wa kipekee katika mandhari ya mbuga uwepo wake Huonyesha umuhimu wa uhifadhi wa wanyama pori na kuvutia watalii

Swala mmoja aliyesimama porini kwenye eneo lenye nyasi kavu, akionekana kuwa makini na mazingira yake huku jua likimulika upande mmoja wa mwili, ikionyesha uzuri wa maisha ya porini.

Wafanyakazi maalumu wanawahudumia tembo kwa uangalifu mkubwa katika mazingira ya asili au hifadhi. Huduma zao ni muhimu kwa kulinda afya na ustawi wa wanyama hawa wakubwa, ili kuhakikisha wanapata lishe iliyo bora, matibabu sahihi, na usalama katika maeneo wanayokaa, ili kudumisha maisha yao.

Twiga mrefu aliyepo polini akionekana katika mazingira ya asili yenye nyasi ndefu na miti iliyochanua. Hali inayoonyesha uzuri wa wanyama poli wanaoishi kwa uhuru bila bugudha ya wanadamu.

Ndege aliyesimama katika tawi la mti usio na majani. Akivutiwa na mazingira ya porini ya asili, yanayomuwezesha kuishi kwa namna yake na hivyo kuleta uhusiano katika uoto wa asili pamoja na viumbe hai wengine; kama vile ndege wa porini.

Mtalii aliyeshika kichwa cha twiga anaonyesha mshangao na furaha ya kuwa karibu na mnyama wa porini katika mazingira ya asili, kitendo hiki kinaonyesha muunganiko wa binadamu na wanyamapori, na umuhimu wa utalii unaochochea uhifadhi wa maliasili.